Watu wengi wamekusanyika katika eneo la huduma za serikali, wamesimama kwa mistari inayopangwa kwa uangalifu ili kupokea huduma kwa mpangilio mzuri. Wengine wamebeba watoto wadogo migongoni huku wengine wakishika karatasi zinazoashiria wanapozaja fomu au kuwasilisha maombi mbalimbali. Hali hii inaonyesha utekelezaji wa huduma za kijamii zinazotolewa na serikali kwa wananchi wote kwa njia ya usawa na ushirikiano.

Watu wamesimama wakiwa wamejaa furaha na mshikamano. Wamebeba bendera kubwa ya Kenya kwa pamoja, ishara ya uzalendo na umoja wa kitaifa. Baadhi yao wamevaa mavazi mekundu, wengine meupe, na wengine nguo zilizo na ramani ya Kenya kuonyesha fahari ya taifa. Mikono yao imeinuliwa juu kwa shangwe, wakipaza sauti na kuonyesha mshikamano kwa nchi yao. Hii inakisi ushirikiano wa wananchi katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuendeleza michezo na kuimarisha umoja wa kitaifa, kupitia matukio ya kijamii.

Watumishi wa serikali wamevalia barakoa kuhakikisha usalama na usafi wanapotoa huduma kwa wananchi. Wengine wanatumia tarakilishi wakihudumia watu kwa mpangilio chini ya hema jeupe lililosimamishwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Wananchi wanasongea mmoja baada ya mwingine huku wao wakiwa pia wamevalia barakoa wakipokea huduma mbalimbali kama usajili, taarifa au msaada wa kijamii.

Wakuu wa serikali wamesimama kwa mpangilio wa mistari kana kwamba wanapigwa picha ya pamoja. Miongoni mwao yupo jaji mkuu pamoja na majaji wengine waliovaa mavazi rasmi ya kikazi yakionyesha hadhi na heshima ya mahakama. Viongozi wengine waliopo wamevalia suti nadhifu na mavazi ya heshima wakionyesha umoja na waledi katika nafasi zao za uongozi. Maandhari haya yanaakisi utawala wa sheria na mshikamano ndani ya taasisi za serikali huku viongozi wakionekana kuwakilisha mamlaka kwa nidhamu na heshima ya kitaifa.

Uwanja wenye watu wengi wameketi wakifuatilia mchezo wa mpira wa mguu. Wachezaji wamerudi nje ya uwanja wengine wanasonga kuelekea kwenye maeneo ya kupumzika. Hali inaonesha mapumziko baada ya kipindi cha mchezo au kumalizika kwa mechi. Mazingira ni ya sherehe na shabiki ya mchezo.

Ndani ya ofisi ya serikali wafanyikazi wamejipanga kwa shughuli mbalimbali baadhi wameketi wakitumia tarakilishi, wengine wamesimama wakipanga karatasi kwa umakini, hali inaonyesha mazingira ya kazi yenye mpangilio na usimamizi ambapo kila mtu anatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia taratibu rasmi.

Kundi la watu wamesimama nyuma ya jukwaa lenye nembo la ODM. Mtwani hapo kuna vipaza sauti vinavyotumika kuwasilisha ujumbe kwa hadhira. Mmoja wa wanasiasa amesimama mbele ya jukwaa hilo akitoa hotuba au ujumbe wa kisiasa. Tukio hili linaonyesha mkutano wa kisiasa unaofanyika kwa kutumia vifaa vya kisasa vya mawasiliano ili kufikia watu kwa ufanisi.

Ofisi ya serikali yenye dawati ambalo mama mmoja ameketi akitumia tarakilishi, kwenye meza yake kuna kifaa kinacho fanana na camera kimelengwa. Upande kuna mtoto aliyeketi pembeni mwa chumba watu wawili wamesimama nyuma ya mama huyo wakifwatilia kazi inayoendelea kwenye tarakilishi. Mazingira yanaonyesha utaratibu wa usajili au uchukuaji wa taarifa.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanaonekana wakiwa uwanjani wakishiriki katika mashindano ya michezo. Baadhi yao wamevalia jezi za rangi ya bluu huku wenzao wakiwa katika jezi za rangi ya kijivu. Katika sehemu ya nyuma watu wengine wameketi wakifuatilia mchezo huo kwa makini, tukio hili linaashiria juhudi za serikali ya Kenya kuendeleza michezo kama njia ya kukuza vipaji, afya na mshikamano miongoni mwa vijana.

Katika ofisi ya serekali inayotoa hati za kusafiria, watu wawili kike na kiume wanahudumia watu waliopanga mistari kwa utaratibu. Afisa mmoja yuko nyuma akihakikisha kuwa taratibu na maagizo yanazingatiwa kikamilifu. Mazingira haya yanaonyesha usimamizi mzuri wa huduma za serikali katika kutoa hati rasmi kwa wananchi.

Katika ofisi ya serikali, kwenye meza kuu kuna vitambulisho vilivyopangwa kwenye mpangilio maalum unaofanana na namna noti kupangwa benki. Sehemu ya juu ya kila kitambulisho inaonekana wazi ikionyesha picha ya mmiliki wake. Mazingira haya yanadhihiridha utaratibu wa kiserikali na umuhimu wa utambuzi rasmi wa wananchi.

Ofisi ya serikali yenye wafanyikazi waliovaa mavazi yanayofanana wakishughulika na tarakilishi. Baadhi ya wananchi wameketi wakisubiri huduma, wengine wamesimama mbele ya wahudumu wakifuatilia mwenendo wa kazi. Mandhari inaonyesha mpangilio wa utoaji huduma kwa umma katika taasisi rasmi.

Wanamichezo wawili wa mpira wa vikapu wapo uwanjani. Mmoja akiwa amevaa sare nyeusi yenye maandishi Kenya fourteen , huku akiwa ameshikilia mpira wa mkono wa kulia. Mwingine amevaa sare ya kijani yenye namba 12, akiwa anazuilia mwingine yule mwenzake. Serikali inaendeleza juhudi za kukuza vipaji kupitia michezo ya vijana.

Watu wamesanyika ndani ya jumba wakipanga mistari ili kusubiri huduma. Wote wanabeba karatasi nyeupe mikononi ambazo huenda ni fomu au nyaraka za kuwasilisha. Kwenye ukuta kuna televisheni iliyozimwa. Inaashiria kuwa hazijatumika wakati huo. Hali inaonyesha mchakato wa serikali wa huduma kwa wananchi kwa njia ya kufuata taratibu.

Mwanamke amesimama karibu na meza akionekana kuchukuliwa alama za vidole kwenye karatasi, amevaa tisheti yenye rangi nyekundu juu na nyeupe chini pamoja na sketi nyeusi. Mwanaume aliyekaa amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na miwani wako ndani ya ofisi ya serikali.

Pipa la plastiki lenye maandishi Kenpoly limekaa sakafuni rangi yake ikiwa ya cream .Hakuna chochote ndani yake na limeachwa tupu. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na rangi ya buluu na nyingine ina waridi hafifu. Mandhari hii inaweza kuashiria juhudi za serikali katika kueka miundo mbinu ya usafi hata kama bado haijaanza kutumika kikamilifu ikionyesha maandalizi ya huduma za kijamii katika maeneo ya umma.

Viongozi wa serikali wamesimama mstari mmoja juu ya zulia jekundu. Kila mmoja ameshika karatasi imefungwa maua ya manjano. Wamevaa rasmi wakitazama kamera kwa mpangilio wa heshima. Mazingira yanaonyesha tukio la taifa.

Watu wawili wa kiume wameketi wakiandika kwenye karatasi huku mwingine wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama pembeni ya kila mmoja. Mwonekano wao na mpangilio unaashiria kuwa ni viongozi wa serikali katika shughuli rasmi.

Hati ina kichwa certificate of birth juu kabisa. Chini yake kuna nafasi za taarifa kama jina la mtoto, tarehe na mahali alipozaliwa, jinsia pamoja na majina ya wazazi lakini majina hayo yamefichwa. Mwishoni kuna tarehe ya usajili, sahihi ya msajili na tarehe ya kutolewa. Namba ya cheti pia imefichwa kwa usalama. Muundo ni wa kiungo rasmi wa serikali.